Huku inaonekana kuwa duka la manguo . Hapa watu huja kununua bidhaa zao hasaa wanawake wanapenda hii manguo sana sana.

Hapa naona ya kwamba ni duka nzuri, pia huku naona mtu akiingia pale kwa duka kununua na pia kuna uweza wa kuuza bidhaa mingi mingi humu ndani ya duka.

Huku tunaona magari tofauti tofauti, hizi magari inaonekana kuwa bado ni mupya nani kana kwamba haijatumika kwa muda mrefu, pia hizi magari zimewekezwa ili watu waje watumie baadae.

Huku naona magari, magari hizi zinaonekana mpya kwani linakaa kana kwamba haijawai kutumika au kuendeshwa kwa muda mrefu ,hapa pia naona ya kwamba kuna sherehe ambamo mnaendelea huku pia watu wame......

Huku tunaona pesa, pesa hii, inaweza, kutumika, kununua, bidhaa nyingi, ii pesa, ni maelfu za pesa, inatumika kwa serikali, ya sasa, inaonekana kuwa ulikua unatolewa, katika, benki kuu ya serikali, ya Kenya.

Huku tunaona duka. Duka hili linaonekana kuwa ni la manguo. Pia, hii duka ni ya kuuza bidhaa kama vile manguo za wamama na pia muuzaji wa hii duka ataweza kupata pesa na kufanikiwa maishani mwake.

Huku ni sokoni . Tunaona ya kwamba kuna nyanya na vitunguu saumu na pia kuna maharagwe na matunda . Hizi zinauzwa na watu na wakulima ambao wanauza ili kupata fedha zao na kuendelea na maisha mazuri katika nyumbani mwao.

Huku tunaona gari nyeupe. Gari hili linaonekana bado ni mpya. Hii gari pia inaonekana haijatumika au haijaendeshwa mahali popote. Inaonekana kuwa ni ya watu au ni ya wale wanaotumia kuenda sehemu mbalimbali.

Huku naona ya kwamba kuna magari ambayo ni ya aina tofauti tofauti, kuna uwezekano wa kua kulikua na sherehe au watu wamekuja kanisani ili kushiriki pamoja neno ya mungu.

Huku naona pesa mingi ambazo zimetiwa mezani, hii pesa ni maelfu ya pesa, hii ilikuwa ikitumika katika serekali Iliopita lakini Kwa kisasa haitumiki.

Huko naona gari nyeupe, gari hili linaonekana mpya yaani kana kwamba haijatumika kwa muda mrefu au kuendeshwa, pia hii gari inaonekana iko mahali pa kuuza magari, hii gari inatumika kwa kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine bila kubabaika.

Huku tunaona ni duka, duka hii ni la kuuza maziwa huku pia tunaona mtu ambaye anauza maziwa ili apate pesa na aweze kuendeleza biashara yake. Ila huyu mtu anauza bidhaa zingine kama vile sukari.

Huku tunaona picha kuu, picha hili inaonkena kuwa ni ha ng'ombe ambayo ni ya maziwa, pia huku tunaona ni mahali pa kutoa pesa ambazo ni za maziwa, pesa ambazo zinatolewa humu, zinaweza kutumika kwa njia mbalimbali kwa wakulima.

Huku ni sokoni. Naona watu wakiuza bidhaa zao kama nywele mahali watu kuja kushukiwa nywele inaonekana. Pia hapa naona kuna watu wengi wanaotembea huku.

Katika hii picha naona ya kwamba pana gari nyeusi ambayo inatumika kusafirisha watu, na pia inatumika kusafirisha virago vya mtu.

Huku ni sokoni, tunaona ya kwamba kuna viatu tofauti tofauti. Hii viatu inatumika na wale watu wanaopenda kusafiri kwa mahali isiokuwa ni mbali na mahali wanaoishi. Huku pia tunaona ya kwamba muuzaji atapata pesa kwa kuuza.

Huku naona ya kwamba kuna pesa iliyotumika kwa serikali iliyopita. Hii pesa ni pesa ya mia moja pia hii pesa ni mingi ina.

Huku ni sokoni. Tunaona watu wengi. Soko hili linaonekana ni la kuuza manguo aina aina na vyandarua. Tunaona watu wakiwa ,tunaona wauzaji wakiwauzia wanunuzi.

Naona lorri moja kubwa, lorri hili linatumika kubeba kitunguu, ili waende wauze sokoni, huku pia tunaona mkulima au mwenyeji wa hii kitunguu, huyu atapata faida kubwa sana kwa kuuza hizi vitunguu.

Huku naona ya kwamba watu wako sokoni wakinunua manguo. Lugha ambayo hutumika hapa ni ya kutia chumvi au uongeza sukari, kama vile nunua nunua customer .

Huku naona yakwamba Kuna watu wako katika sokoni ya kuuza na kununua nguo lugha ambayo inatumika huku ni ya kushawishi wanunuzi wa nguo ndio wanunue kwa haraka.

Huko tunaona gari nyeupe. Gari hili linaonekana mpya. Kwani linakaa kana kwamba halijawahi kutumika au kuendeshwa kwa muda mrefu. Hii gari pia iko na kurudumu mpya. Inaonekana kuwa watu hutumia kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hapa naona magari nyeusi baridi gari hili linakaa mpya. Gari hizi zinakaa safi sana gari hili zinaweza kutusafirisha kutoka kaunti moja hadi nyingine.

Huku naona ya kwamba kuna gurudumu la gari jeusi. Hii gurudumu inaonekana kuwa bado ni mupya. Haijatumika kwa kusafiri katika sehemu mbalimbali.

Huku naona kuna mtu aliyekuwa na mawazo ama ako na uchovu mwilini mwake pia huku ni dukani mahali maji yanauzwa ili watu wakunywe.

Huku ni sokoni, soko hili linaonekana kuwa ni soko la kuuza nyanya, vitunguu na pia matunda na pilipili ambao zinapatikana hapa, wenyeji huja kuonja hii bidhaa ili waweze kupata pesa au faida ya.

NI sokoni. Soko hili tunaona mchanganiko wa watu. Watu wanaonekana wakiuza na wengine wakinunua huku naona kua watu uweza kua Wanatumia laugha tofauti ili kushawishi watu wanunue bidhaa zao.

Huku naona ya kwamba kuna wazee wawili, ambayo wamekaa chini karibu na duka moja la Safaricom, ambayo inatumika wa kuwekea mtu pesa na kutolea mtu pesa.

Huku naona familia moja wanafurahia kuona mtoto yao kufurahia kuona tarakilishi ya babake tena mamake anafurahia kuona mtoto anaonyesha mapicha katika tarakilishi ya babake, tena babake anafurahia ivo ivo.

Hapa naona ya kwamba kuna viazi ambazo zimewekwa kwa ndoo ipo tayari kuuzwa na pia kuna pilipili ya kuuza na kuna uonekano kuwa hapa ni sokoni.

Huku naona yakwamba kuna manguo ambazo ziko sokoni tayari kuuzwa, hii manguo watu huja kununua na muuzaji anapata pesa na kusukuma hali ya maisha yake.

Huku naona magari tofauti tofauti. Magari hizi linaonekana mpya kwani linakaa kana kwamba haijawahi kutumika au kuendeshwa. Huku pia ni mahali pa kuuza magari mpya ili watu waje wajishindilie hizo.

Huku tunaona gari. Gari hili inaonekana mpya na inabebwa na gari nyingine. Gari ile inakaa kana kwamba haijawahi kutumika au kuendeshwa. Hii gari pia inaonekana kuwa ni mupya kana kwamba halijawahi tumika.

Huku naona usafirishaji wa gari moja na magari tofauti tofauti, huku kuna uwezekano wa watu kuenda kununua hizi magari ili watumie isafiri.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna magari ambazo zinapita. Huku piainaonekana kuwa ni kuna duka ambazo zinauza aina za manguo tofauti tofauti.

Huku naona ya kwamba kuna gari mpya ambayo bado haijauzwa ila bado haijatumika, hii gari inatumika kwa kusafirisha familia kutoka kaunti moja hadi kaunti nyingine.

Hapa naona soko ambayo wanauza matunda tofauti tofauti. Matunda haya likilwa mwili wetu unapata nguvu au afya. Matunda hizi linauzwa kisha wanapata pesa.

Huku, naona ya kwamba kuna maelfu ya pesa ambazo zimetiwa mezani. Hii pesa ni ya serikali yetu ya kisasa, Inatumika kwa kununua vitu kadhaa. Hii pesa pia ni pesa ya roho

Hapa tunaona familia ya watu watatu. Baba mama na mtoto ambao ni msichana. Wanaonekana kuwa wanafurahia maishani mwao ili wapate kuendelea na maishani marefu. Huku pia kuna matangazo ambazo zimetangazwa.

Huku naiona pesa iliyotumika kitambo. Hizi pesa naiona inaanzia mia tano zingine ni maelfu. Hizi pesa inasaidia watu wengi ili waweze kupata mahitaji ya familia tena mahitaji yeyote inayofaa katika familia yao tena inasaidia kununua vitu enye hawana.

Hapa naona ya kwamba kuna watu wako sokoni. Hapa pia naona mandizi, machungwa, nyanya, vitungu na sukuma wiki. Huku kuna biashara inayoendelea.

Huku naiona watu wako sokoni. Watu hao wako wengi sana yaani lugha inayotumika hapa ni lugha ya ushawishi ili kutia mnunuzi aje akanunua bidhaa zake. Huku pia watu wanaonekana wakitumia lugha tofauti tofauti.

Huku naona ya kwamba kuna lori moja la ambaye linabeba magari kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Huku pia watu wanaenda kununua hizi magari ili watumie kwa usafiri.

Huku naona ni sokoni. Hapa pia kuna aina tofauti tofauti za machungwa na kuna pia ndizi. Pia naona kuna nyanya na huku watu uuza ili kupata pesa au fedha zao.

Hapa naona ya kwamba kuna duka moja ambaye yamechapishwa picha, hii duka ina uwezekano wa kuwa unaweza pesa simu yako au unakuja kutoa. Pia inauza bidhaa nyingi.

Huku tunaona gari nyeupe. Gari Ile inaonekana mpya. Gari inakaa kana kwamba haijawahi kutumika au kuendeshwa. Hii gari pia tunaona kuna mtu anauza hii gari ili mtu aende aitumie.

Huku naona ya kwamba kuna ndizi ambazo ziko sokoni. Pia hii ndizi haijakomaa au haijatosha kukulwa, ila mtu unaweza enda kupika ikiwa hivyo. Pia naona kitunguu kwa

Huku ni sokoni. Soko hili linaonekana kuwa soko la mboga. Naona kuwa kuna mboga mingi iliyokuwa imewekwa ili iuzwe pia tunaona watu wakinunua na wanabiashara wanafurahia kazi yao.

Hapa naona kitu ya kutoa maziwa maziwa hilo linaweza kutumika kupika chai na vitu nyingi kadhaa. Maziwa hilo likiuzwa watu wanapata fedha au pesa.

Hapa naona naona soko ambalo linauza kufu au herini kwa soko hili herini au kufu. Kufu hilo linaturembesha au kusaidia tukae vizuri au vizuri sana.

Huku naona ya kwamba kuna mtu ambaye anahesabu pesa yake. Hii pesa ni maelefu ya pesa ambayo Inahesabuliwa huku hii pesa inatumika kwa serekali yetu wa kisasa.

Huku naona ya kwamba kuna gari ambayo ni matatu. Hii gari inatumika kwa kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

huko ni sokoni. Soko huu ninauza matunda ambazo zinaonekana kuwa zimeiva vizuri. Kuna maembe na makado pia huku. Hii inawezesha kwa kupata mapato ambazo mwenye hizi bidhaa atakuweza kupata pesa na kusaidia familia yake.

Huku tunaona duka, duka hili linauza soda pia hili duka linauza bidhaa mingi mingi kama vile maji ya kukunywa na pia huku unaweza kutoa pesa yako iliyoko kwa simu yako ili uitumie pahali unataka.

Huku naona mama moja ambaye ni mwisilamu, amekuja hapa kutoa pesa yake katika duka moja hapa, pia huku kuna watu ambao wanauza kwa bei ya nafuu.

Huku ni sokoni. Sokoni hili inauza nguo tofauti tofauti. Kuna masweta, mashati, na malongi yanapatikana huku. Hapa pia watu huja kununua bidhaa hizi au nguo hizi.

Huku naona ya kwamba kuna watu wako sokoni wanauza machungwa matunda na hao watu wako,,,

Huku tunaona gari nyeusi pari, gari hili inaonekana kuwa pado ni mpya kwani inakaa kanakwamba halijawa kutumika au kuendeshwa pia hii gari inatumiwa kusafirisha watu.

Naona familia ya watu watatu, mama ,baba na mtoto ambaye wameshikana. Wanaonekana kuwa wana furaha tele tele na pia kuna utangazaji wa vitu ambazo zinasaidia katika kupata besheni.

Naona magari tofauti tofauti ,hapa iliyokuwa karibu naona gari nyeusi na pia naona gari nyeupe ,hii gari inatumika kusafirisha watu kutoka sehemu fulani hadi nyingine na bado ni mpya.

Huku tunaona gari nyekundu na gari nyeupe. Gari hizi zinaonekana mpya kwani zinakaa kwamba zinatangazwa na hii kampini. Hizi gari ni za mkopo unanunua na kuenda kuendesha.

Huku tunaona magari nyeupe na nyeusi. Gari hizi zinaonekana kuwa bado ni mpya kwani linakaa kana kwamba halijatumika kwa wakati kubwa.

Tunaona kuwa watu wako sokoni. Hii soko ni soko ya kuuza nyanya na kadhalika. Kuna watu ambao wanaonekana kuwa ni wengi sana wamekuja kununua bidhaa zao hapa.

Huku naona ya kwamba kuna ndizi na machungwa pia vitungu zinapatikana huku ,hapa inaonekana kuwa ni sokoni mahali watu huenda kununua na kuuza bidhaa zao ili wapate fedha.

Hapa tunaona mtu ambaye ameshika elfu moja. Pesa hii inaweza kununua vitu vingi sana mtu anapotumia pesa hii anaweza kujinunulia bidhaa.

Huku naona ya kwamba ni duka ya viatu ambazo pado ni mpya, hii duka inaonekana kuwa watu sio wengi sana ambao wanakuja hii duka.

Huku tunaona ni duka la kuuza maziwa , tunaona maziwa ambayo yamewekwa nje na watu wananunua.

Huku naona gari nyeupe na nyeusi. Gari hizi inaonekana mupya. Linakaa kanakwamba halijawai kutumika au kuendeshwa. Hii gari zinatumika kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hapa tunaona familia ya watu wanne yaani ,baba, mama na watoto wawili ambao ni, mschana na kijana , wanaonekana kula chamcha yao ili wapate nguvu ya kuendeleza siku yao.

Hapa tunaona duka kuu la kuuza magari mbalimbali magari hayo yanaonekana kuwa na rangi tofauti tofauti. Tunaona gari lenye rangi nyekundu na mengine rangi nyeupe magari haya yanatumika bado ni mpya sana.

Huku tunaona magurudumu ya magari hizi magurudumu linaonekana kuwa bado ni mpya au hazijatumika wakati wowote hii hapa ni mahali pa kuuza hizi magurudumu na watu huja kununua huku.

Hapa tunaona matairi manne. Matairi haya yanaonekana kuoshwa kwa sabuni na maji safi. Magurudumu haya yanapooshwa, itaweza kurudishwa kwenye gari. Gari hiyo itakuwa na mwonekano mzuri kwani, matairi yatakuwa masafi sana.

Huku tunaona magari ya aina tofauti tofauti. Gari hizi zinaonekana kuwa bado ni mpya. Linakaa kana kwamba halijawai kutumika au kuendeshwa kwa muda refu sana. Pia hii gari zinatumika kusafirisha watu.

Hapa tunaona magari mingi. Magari hayo yanaonekana kuwa na rangi tofauti tofauti. Tunaona gari lenye rangi nyeusi na nyeupe na samawati. Magari hayo yatatumika kusafirisha watu.

Huku tunaona magari mengi. Magari haya yanaonekana mpya kwani inakaa kana kwamba yanauzwa na halijawahi kutumika au kuendeshwa. Magari haya yanatumika kusafirisha watu katika sehemu au maeneo mbalimbali.

Hili ni duka la kuuza bidhaa. Bidhaa hizi ambazo zinauzwa inamsaidia muuzaji aweze akapata manufaa yaani aweze akapata pesa. Pesa hizo zitamsaidia katika shughuli mbalimbali mojawapo ni ataweza kuwalipia watoto wake shuleni.

Huku unaona ya kwamba kuna elfu moja ambayo imechapishwa picha. Hii elfu moja inatusaidia inatusaidia kwa kununua vitu vingi. Pia, hii pesa inatumika kwa serikali tuliyokuwa nayo kwa sasa.

Tunaona mtu ambaye ako tayari kutuma pesa kwa simu yake, anaonekana kuwa ameingia mahali ambapo pesa hutiwa au kuwekwa na wakati wowote unahitaji ni rahisi kwa kutoa pesa yako.

Hapa tunaona duka la uuzaji wa magari, magari haya yanaonekana kuwa na rangi tofautitofauti, tunaona nyeusi , na kuna ambayo ni nyeupe na kadhalika, magari haya yanaonekana halijawahi kutumiwa, na pia magari haya yataweza kusaidia sana, maana itatumika kusafirisha watu katika sehemu mbalimbali.

Huku tunaona magari ambazo zinabebwa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hizi magari zinaonekana kuwa bado ni mpya ama kana kwamba haijaendeshwa kwa muda mrefu.

Huku naona magari ambazo nyeusi, nyeupe na nyekundu. Hizi magari zinaonekana luwa ziko sokoni yaani kana kwamba zinauzwa na hazijaendeshwa kwa muda mrefu sana.

Hapa naona ya kwamba kuna watu waliko sokoni. Hapa watu huuza mboga za kienyeji, yaani watu wanaonekana hupenda hizi chakula sana.

Huku tunaona ya kwamba watu wako kuuza viatu ambazo ni tofauti tofauti. Huku ni sokoni na pia kunaonekana kuwa kuna kuuza manguo pald mbele na ili mtu apate pesa.

Huko tunaona duka moja ambalo linauza bidhaa mingi. Bidhaa hizo ni kama soda na pia kuna mpira ambazo zinauzwa huku . Hii inaonekana kuwa ipo katika barabarani.

Huku tunaona duka moja mbalo linauza soda na pia kuna maji ya kuuzwa. Hii duka pia kuna mahali unaweza kutoa na kuweka pesa yako kwa simu hili uitumie baadae.

Huku naona pesa ambayo ni mia tano. Hii pesa ilikua ikitumika kwa serikali ya iliyopita, hii pesa ya wakati huo ingenunua vitu mingi sokoni lakini kwa sasa imekua haitumiki tena.

Huku naona gari nyeusi. Gari hili linaonekana bado ni kwani inakaa kanakwamba halijawai kutumika sana au kuendeshwa sana. Hili gari inatumika kwa kusafirisha mzigo na pia watu.

Huku ni sokoni, tunaona machungwa, tufaha, ndizi inauzwa ili mwenyewe apate pesa.

Hapa tunaona magari mapya. Magari hayo yanaonekana kuwa kwenye soko yaani yanauzwa. Magari haya yanaonekana kuwa na rangi tofauti tofauti yaani ya aina aina. Mfano ninaona gari ambayo ni nyeupe na nyeusi na kadhalika. Magari haya yatatumika kusafirisha watu.

Huku tunaona kuwa kuna pesa ambazo zimehesabiwa na mtu fulani, hii pesa ilikua ya serikali iliyopita, hii pesa pia ilikua ikitumika kwa kununua bidhaa mingi sana kwa wakati huo.

Huku naona ya kwamba kuna aina aina ya magari ambazo pale ni mupya. Halijauzwa na mtu yeyote lakini ipo tayari kuuzwa kwa sasa. Inatumika kusafirisha watu.

Hapa tunaona duka kubwa, duka hili linaonekana ni la kuuza maziwa, muuzaji wa maziwa hii, anapouza maziwa hayo, anapata manufaa kwani anapata pesa kutoka na uuzaji wa maziwa.

Huku tunaona ya kwamba kuna gari nyeusi na gari nyeupe. Hizi magari zinaonekana kuwa bado ni mupya yaani kana kwamba halijaendeshwa kwa muda mrefu. Hii pia itatusaidia kwa kubeba watu kutoka sehemu moja.

Huku naona gari nyeusi na gari nyeupe, hizi magari zinaonekana kuwa bado ni mpya yaani kana kwamba haijatumika au haijaendeshwa kwa muda refu. Hizi magari pia husaidia kubeba watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hapa ni duka la kuuza viatu. Viatu hizi zinaonekana kuwa na rangi tofauti tofauti. Pia, inaonekana ni mazuri na yenye bei kuu. Muuzaji huyu ataweza kupata pesa.

Huku naona pesa ambazo ni za kisasa ,hii pesa ni maelfu ya pesa ambazo zimepigwa picha, hii pesa pia ni ya serikali yetu ya kisasa na inatumika kila mahali Kenya hii.

huku tunaona gari, gari hili linaonekana kuwa mpya kwani linakaa kana kwamba halijawahi kutumika au kuendeshwa, gari hili hutumika kusafirisha abiria katika sehemu mbalimbali.

Hapa tunaona pesa mengi pesa hizo zinaonekana kuwa elfu moja , pesa hizi zitaweza kuwa na manufaa katika maisha ya mtu mfano itaweza kumsaidia kununua vitu ambavyo ataitaji.

Hapa tunaona magari mapya ambayo yanauzwa , magari haya ni meusi na mengine ni meupe, magari haya husafirisha watu katika sehemu mbali mbali na chini.

Huku naona ya kwamba kuna magari ambazo ni za tofauti tofauti. Zingine hapa ni za kubeba mzigo au kusafirisha mzigo. Pia zingine ni ya kusafirisha watembeaji kutoka sehemu fulani.

Huku naona ya kwamba kuna gari ambayo bado ni mupya na hii gari inatumika kwa kusafirisha familia kutoka sehemu moja hadi nyingine bila kubambaika na magari zingine.

Naona kisokoni. Hii soko inauza mto na pia hii soko inaweza kushona na kung'arisha viatu yako iwe safi. Huku ni mahali ambapo watu huja kununua viatu hizi.